Kambi ya matibabu ya meno. Mtaalamu wa meno amevaa koti jeupe na barakoa, anamchunguza mgonjwa aliyelala kwenye kitanda. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye nembo za Kinga Africa, Geneva Global, Colgate Aid na Ministry of Health likitangaza huduma za meno bila malipo ili kuongeza upatikanaji. Hii inaashiria mradi wa afya ya kinywa.